Mashine ya kiautomotela iliyowekwa katika eneo hili nia na madhumuni, yakiwa ni kurahisisha huduma za kifedha.

Zoezi la utangazaji wa huduma za kibenki ikiendelea kupitia benki inayofahamika kama ABSA. Huku kukiwa na maneno yenye kuonyesha na kuashiria mtu kuweza kufanya manunuzi na kulipa lakini pia kutunza kwa kutumia kadi ya kutoka benki ya ABSA.

Wafanyakazi wa benki wakiendelea kufanya kazi kwa juhudi, katika kuhakikisha wanawapatia wateja wao wote kwa ujumla huduma stahiki.

Jopo la wataalamu ambao ni wafanyakazi katika benki, wakiwa wamekusanyika sehemu moja, ili kujadiliana mambo mbalimbali, yatakayosongesha mbele gurudumu la biashara zao za kibenki.

Huduma za kifedha za kubadilishana pesa za kigeni, zikiendelea katika benki, hili ni jambo lenye kuleta faida ya matumizi ya benki.

Wafanyakazi wa benki ya apsa, wakiwa wamekusanyika eneo hili, kuweza kutoa huduma hiyo ya kifedha.

Ujumbe wa huduma ya benki kupitia simu ya mkononi, jambo ambalo linaifanya huduma hiyo kupatikana kwa urahisi.

Chupa tatu zilizo wekwa juu ya meza, chupa hizo zinatumika kuhifadhia vinywaji ambavyo ni vilevi. Matumizi ya vinywaji hivi ni hatari kwa afya.

Mfanyabiashara anayehusika na kuuza magari katika duka hili, akiwa amevalia barakoa amesimama mbela ya gari nzuri ya kupendeza na ya kifahari.

Duka la kisasa la magari kutoka kwenye kampuni ya Nisani, likiwa na gari moja la rangi nyeusi iliyopambwa kwa muonekano wenye kupendeza na kuvutia, likiendelea kufanyiwa mauzo.

Magari ya kisasa na ya kifahari yanayopatikana katika duka kubwa la magari ya kampuni inayofahamika kama Hyundai.

Duka la kisasa linalotumia teknolojia ya hali ya juu katika kufanikisha uuzaji wa magari ya kisasa yenye muonekano mzuri wa kupendeza na wa kuvutia.

Gari za kifahari zinazopatikana katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari ya kisasa na ya kifahari, yenye muonekano wa kupendeza na kuvutia kulingana na uhitaji wa wateja wao.

Wafanyabiashara wawili waliovalia barakoa wakiendelea kupita katika magari wanayoyauza kwenye duka lao hilo, huku wakiendelea kuthaminisha thamani ya magari hayo.

Muonekano wa ndani wa gari la kisasa la kifahari, la kupendeza na kuvutia linalopatikana katika duka hili linalohusika na uuzaji wa magari hayo.

Magari ya kisasa ya kupendeza yenye kuvutia yanayopatikana katika duka la uuzaji wa magari hayo.

Sehemu ya mbele ya gari la kisasa kabisa na la kifahari lililopo sokoni ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa magari hayo.

Gari la kisasa na la kifahari linalopatikana katika duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa magari hayo, yaliyo andaliwa na kuwekwa katika muweko maalumu utakao rahisisha zoezi la uuzaji.

Gari la kisasa lililofunguliwa, ili kumuwezesha mteja kuona muonekano wa ndani wa gari hilo kabla ya kufanya maamuzi ya kulinunua.

Magari yenye rangi nyeusi, muonekano wenye kupendeza wa kifahari kabisa yanayopatikana katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari hayo.

Duka la magari ya kisasa yaliyowekwa katika mpangilio maalumu utakao weza kuwashawishi wateja wao ili waweze kuyanunua.

Sehemu ya ndani ya gari la kisasa, lenye mwonekano wa kupendeza na kuvutia, likiwa linauzwa katika duka linalo husika na uuzaji wa magari hayo.

Gari la kisasa na la kifahari lenye rangi nyekundu linalopatikana katika moja ya maduka yanayojishughulisha na shughuli za uuzaji wa magari ya kisasa.

Gari la kisasa la kupendeza na kuvutia lenye rangi nyeupe, linalopatikana katika duka la uuzaji wa magari mbalimbali ya kisasa.

Magari ya kisasa ya kifahari yenye muonekano mzuri wa kupenda na kuvutia yanayopatikana katika duka la uuzaji wa magari, yaliyowekwa katika mpangilio utakaorahisisha na kuwavutia wateja.

Gari la kisasa lenye muonekano wa kupendeza na kuvutia, linalopatikana katika duka la kisasa la uuzaji wa magari hayo.

Gari zuri la kisasa lenye muonekano wa kupendezea na kuvutia likijumuisha magari mengi yanayopatikana katika duka hili la uuzaji wa magari.

Mfanyabiashara katika duka la uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine, akiwa tayari amekwishafungua duka lake, ili kuweza kupokea wateja watakaohitaji huduma hiyo.

Mashine ya kisasa ya kiotomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, ikiwa imekwisha wekwa tayari kwa ajili ya kurahisisha zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiautomatiki inayo patikana katika duka la maziwa, mashine hiyo inatarajiwa, kuweza kufanikisha zoezi hilo kuwa rahisi na jepesi zaidi.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ilikuweza kuruhusu wateja wake kuja hapo kujipatia huduma.

Kundi la wanaume wenye furaha zinazodhihirishwa na nyuso zao huku wakishirikiana kunywa maziwa yanayouzwa katika duka hili la maziwa.

Duka linalotumika kwaajili ya kuweza kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuhudumia wateja wake.

Mashine ya kiautomatiki inayepatikana ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, likiwa duka hilo limefunguliwa ili kuweza kuwahudumia wateja wake.

Huduma mbalimbali za kifedha lakini kubwa linalopatikana katika duka hili ni uuzaji wa maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuhudumia wateja.

Mwanaume mfanyabiashara na mmiliki wa duka linalohusika na uuzaji wa maziwa, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kiautomatiki inayomrahisishia zaidi zoezi hilo.

Nje ya duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa. Duka ambalo limekwishafunguliwa ili kuweza kuwahudumia wateja wake.

Mfanyabiashara anayeshughulika na uuzaji wa maziwa, akiwa tayari amekwisha fungua duka lake akiendelea kuwapimia wateja wake maziwa.

Duka la uuzaji wa maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuanza kutoa huduma kwa wateja wake wa kila siku.

Mashine ya kiautomatiki ikiwa ndani ya kibanda, inayotarajiwa kutumika katika kurahisisha zaidi biashara ya uuzaji wa maziwa.

Duka la uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa, ili kuhudumia wateja wake.

Duka linalojishugulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa hayo, likiwa limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja kujipatia huduma hiyo.

Nje ya duka la uuzaji wa maziwa, likiwa limepambwa kwa rangi nyekundu na maandishi ya rangi nyeupe, makubwa; yanayoonekana hata kwa mbali, ikiwa ni ishara ya upatikanaji wa maziwa katika duka hilo.

Duka linalohusika na kuuza maziwa vilivyoandikwa Yustina, likiwa tayari lipo wazi ili kuweza kuhudumia wateja nahitaji huduma hiyo.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki, iliyopambwa kwa rangi za kupendeza na kuvutia; ikijumuisha rangi ya bluu pamoja na nyeupe, huku kukiwa na maandishi yanayosomeka "Maziwa Freshi", ikiwa ni kuashiria biashara inayotumika kufanyika katika mashine hiyo.

Mashine ya kiautomatiki inayo tumika kuuzia maziwa, pamoja na kufanya biashara hiyo kuwa nyepesi zaidi na kumrahisishia kazi mmiliki wake.

Ndani ya duka linalo shughulika na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zinazo tengenezwa kutokana na maziwa, vikiwa tayari vimekwisha funguliwa ili kuweza kuhudumia wateja.

Mwanamke mfanyabiashara katika duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa akiendelea kukagua na kuangalia ubora wa bidhaa anazoziuza.

Mashine ya kiautomatiki iliyowekwa katika eneo la nje ya duka linalohusika na kuuza maziwa, ili iweze kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiotomatiki yenye rangi ya kupendeza ya bluu bahari, pamoja na picha ya ng'ombe mwenye baka jeupe katika kichwa chake. Ikiwa imefunguliwa ili kuangalia kama inahitaji ukarabati.

Mashine ya kiautomatiki inayopatikana katika duka la uuzaji wa maziwa, ikiwa tayari imekwishapambwa kwa rangi za kupendeza na kuvutia.

Sehemu ya nje ya duka linaloshughulika na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limekwishafunguliwa kuweza kupokea wateja.

Sehemu ya nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, ndani yake kukipatikana mashine ya kiautomatiki inayorahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki inayo tarajiwa kutumika katika kurahisisha zoezi la uuzaji wa maziwa, mashine hii ni muhimu sana kwani inaweza kufanya kazi bila kumhusisha mtu.

Mashine ya kiautomatiki, inayopatikana katika duka la uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, zinazopatikana katika duka hilo.

Mfanyabiashara katika duka la maziwa akiwa tayari amekwisha fungua duka lake, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kutoka kwenye duka lake hilo waweze kuifikia na kuipata kwa urahisi.

Mfanyakazi katika duka la uuzaji wa maziwa, akiendelea kukagua utendaji kazi wa mashine za kiautomatiki zinazotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Milango ya dirisha la uuzaji katika duka la maziwa ikiwa wazi, ishara tosha inayoonesha utayari wa kuweza kupokea wateja.

Duka la uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine ikiwa tayari imekwishafunguliwa ili kuweza kuwahudumia wateja wake.

Kijana mdogo akipita katika maeneo yanayopatikana ndani ya duka la kisasa linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa kutoka kampuni tofauti tofauti."

Mashine inayopatikana katika duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa. Matumizi ya mashine hizo yanatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki inyopatikana katika duka la uuzaji wa maziwa. Mashine hiyo inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa.

Duka la maziwa lililoandikwa maneno ya kiswahili yanayosomeka maziwa yetu, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuhudumia wateja wake.

Dirisha limekwisha funguliwa katika duka linalohusika na uuzaji wa maziwa, hii ni ishara inayoashiria kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo.

Mfanyabiashara aliyevalia koti la rangi ya nyeupe, akiwa amesimama kandokando ya mashine ya kiotomatiki, inayotumika kurahisisha uuzaji wa maziwa.

Wafanyabishara wanaoshughulikia na shughuli ya kuuza maziwa wakiwa wamekwisha fungua maduka lao, tayari kwa kuweza kuwahudumia wateja watakao hitaji huduma hiyo.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya kupendeza na kuvutia, ili kuweza kuwashawishi wateja kuja kujipatia huduma hiyo ya maziwa kutoka katika mashine hiyo.

Mwanaume mfanyabiashara akiendelea kuihudumia mashine yake ya kiautomatiki aliyoiandaa kusudi kuweza kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mashine ye kiautomatiki inayotumika katika zoezi la uuzaji wa maziwa iliyoko ndani ya duka la uuzaji wa maziwa.

Duka la uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zinazotokana na maziwa likiwa limefunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo waweze kuifikia kwa urahisi.

Duka la maziwa likiwa wazi tayari kwa kuweza kuhudumia wateja wake watakaohitaji huduma hiyo.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa, ikiwa ipo kwa fundi akiendelea kuirekebisha ili kuhakikisha inaendelea kufanya shughuli zake.

Mashine ya kiautomatiki iliyotengenezwa mahususi ili kuweza kufanikisha na kurahisisha zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiotomatiki uliowekwa nje ya duka la uuzaji wa maziwa, mashine hiyo imepambwa karange za kupoteza na kuvutia na hutumika katika kurahisisha uuzaji wa maziwa.

Mfanyabiashara katika duka la uuzaji wa maziwa yaliyotiwa katika chupa maalumu, akiendelea kufungasha maboksi yenye maziwa hayo.

Duka linalo jishughulisha na shughuli za uuzaji wa maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja kujipatia huduma hio kutoka kwenye duka hilo.

Mashine ya kiautomatiki ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, likiwa liko wazi tayari kwa kuweza kuhudumia wateja wake.

Mashine ya kiautomatiki ya uuzaji maziwa inayo tarajiwa kulirahisisha zaidi, zoezi hilo la uuzaji wa maziwa bila kuhusisha utumiaji wa nguvu katika sehemu hiyo.

Duka la kisasa lenye muonekano wa kupendeza na kuvutia, likiwa limekwishafunguliwa ili kuweza kuwapatia wateja wake huduma ya maziwa.

Mashine za kisasa maalumu za kiautomatiki zinazotumika kurahisisha kazi, mojawapo ikiwa ni mashine ya maziwa. Mashine hii ni muhimu sana katika uuzaji wa maziwa.

Nje ya jengo ambalo ni duka majokofu mawili moja likiwa ni la ''cocacola'' nyingine likiwa ni kampuni ya ''pepsi'' limewekwa kwa ajili ya wateja kujihudumia.

Duka la uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuhudumia wateja wake wanaohitaji huduma hiyo.

Fundi akiendelea na zoezi la utengenezaji wa mashine ya kiotomatiki, iliyopo katika duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiautomatiki iliyowekwa nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa. Mashine hiyo husaidia sana kwani hurahisisha shughuli ya uuzaji wa maziwa.

Mashine mbili za kiautomatiki zinazotumika katika kufanikisha zoezi la uuzaji wa maziwa na kulirahisisha zoezi hilo kwa ajili ya kumpatia faida kubwa mmiliki wake.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki yenye rangi ya kuvutia na maneno yanayoashiria shughuli yake ya uuzaji wa maziwa na kuirahisisha shughuli hiyo.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika katika uuzaji wa maziwa na kurahisisha zaidi shughuli hiyo ya kuuza maziwa, inayopatikana katika duka linalouza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo za chakula

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabakamabaka ya rangi nyeusi pamoja na picha ya mtoto akinywa maziwa.

Akitumia vifaa mbalimbali vilivyotengenezwa kutokana na plastiki, mwanamke huyu ambaye ni mfanyabiashara katika duka la uuzaji wa maziwa anaendelea kuwahudumia wateja wake.

Mashine ya kiautomatiki, iliyotengenezwa nia na madhumuni kuweza kurahisisha zaidi zoezi la kuuza maziwa.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika katika kurahisisha zoezi la uuzaji wa maziwa, matumizi ya mashine hii yamepelekea na kuchangia kwa Kiwango kikubwa maendeleo katika biashara hiyo.

Wateja wakiwa wamepanga foleni mbele ya mashine ya kiautomatiki, yenye rangi ya bluu inayotumika kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mwanamke mfanyabiashara katika duka la uuzaji wa maziwa, akiwa amesimama mlangoni ili kuhakikisha anawapokea wateja wake na kuwahudumia kulingana na uhitaji wao.

Mwanamke akiendelea kukamilisha kwa malipo baada ya kuwa amekwishapatiwa huduma ya maziwa inayotolewa katika duka hili la uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiautomatiki inayopatikana katika duka linalojuhusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa ikiwa imewekwa nje ili kuweza kuwahudumia wateja kwa urahisi.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa likiwa tayari limeshafunguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma katika duka hili kupata kwa urahisi.

Mashine ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu bahari pamoja na picha ya ng’ombe mwenye mabakamabaka meusi; mashine hiyo hutumika kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa.

Wafanyabiashara katika duka la maziwa wakiendelea kushirikiana kikamilifu, ili kuhakikisha bidhaa zao za maziwa wanaziuza kwa urahisi na wepesi.

Duka la uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo kama vile mtindi, ugali, keki pamoja na mayai likiwa tayari limekwishafunguliwa.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi za kupendeza na kuvutia, ikijumuisha rangi: nyeupe, bluu pamoja na picha ya ng'ombe mwenye mabakamabaka ya rangi nyeusi.

Duka la uuzaji wa maziwa likiwa tayari lipo wazi, ili kuweza kuruhusu wateja wake kuja kujipatia huduma hiyo.

Mwanaume akiwa akiendelea kupata huduma katika mashine ya kiautomatiki iliyowekwa eneo hili, ili kuweza kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa.

Utoaji wa huduma katika duka hili linalohusika na uuzaji wa maziwa ukiendelea, baada ya kua milango yake imekwisha funguliwa ili kuweza kuhudumia wateja.

Mwanamke mfanyabiashara katika duka la uuzaji wa maziwa, akiwa amesimama nje ya duka hilo tayari kuanza kutoa huduma.

Duka la uuzaji wa maziwa freshi, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuruhusu wateja kujipatia huduma hiyo.

Mashine ya kiotomatiki inayotumika katika kurahisisha zaidi suala la uuzaji wa maziwa bila kuhusisha matumizi au uwepo wa muuzaji.

Muuzaji wa duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa nyinginezo akiwa yupo ndani ya kibanda maalumu kilichoandaliwa kwa ajili ya kumwezesha kuendesha shughuli hiyo.

Mwanamke aliyevalia koti la rangi nyeupe pamoja na kofia ya kuzuia nywele zake ili zisije zikatoka na kuingia kwenye maziwa, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kiotomatiki inayotumika kuuzia maziwa.

Zoezi la ukarabati wa mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi yenye kupendeza na kuvutia, inayotumika ili kuweza kurahisisha zoezi la kuuza maziwa.

Duka linalohusika na uuzaji wa maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuipata.

Duka lililokuwa wazi linaloshughulika na maswala ya uuzaji wa maziwa ya ng'ombe, huku kwa nje kukiwa kumebandikwa picha mbali mbali zinazoashiria upatikanaji wa maziwa hayo katika hilo duka.

Wateja wakiendelea kusubiria huduma ya maziwa kutoka katika duka hili la maziwa, ambalo limekwisha funguliwa ili kuhudumia wateja wake.

Mashine ya kiautomatiki inayopatikana katika duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine, likiwa tayari limeshafunguliwa kuwahudumia wateja wake.

Mwanamke mfanyabiashara katika duka la uuzaji wa maziwa, akiwa tayari ameshafungua duka lake, akiendelea kuhudumia wateja wake wa kila siku.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa kutokana na maziwa, likiwa lipo wazi tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Duka la uuzaji wa maziwa nikiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja kutokea pande mbalimbali kuweza kuhudumiwa katika duka hilo.

Mashine ya kiautomatiki yenye picha ya ng'ombe mwenye baka jeupe katika kichwa chake, ikiashiria matumizi ya mashine hiyo katika kurahisisha zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiautomatiki iliyowekwa kwa lengo la kuweza kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa, pamoja na kuwahudumia wateja kwa ujumla.

Mashine inayopatikana katika duka la uuzaji wa maziwa, ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu pamoja na maandishi ya rangi nyeupe na picha ya ng'ombe mwenye mabakamabaka ya rangi nyeusi, pamoja na picha ya bilauri, iliyojazwa maziwa.

Duka la wauzaji wa mazingira ikipatikana eneo hili. Huku wakitumia njia za kisasa zinazohusisha matumizi ya mashine za kiautomatiki.

Duka la uuzaji wa maziwa likiwa tayari limefunguliwa, ili kuweza kuendesha shughuli zake za kila siku.

Wateja wakikusanyika katika duka la uuzaji wa maziwa kwa lengo la kuweza kupatiwa huduma hiyo.

Mashine ya kisasa kabisa ya kielektroniki inayopatikana katika duka la uuzaji wa maziwa, mashine hiyo inatarajiwa kurahisisha mno zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki; inayotumika katika uuzaji wa maziwa ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye baka jeupe kichwani.

Mashine za kiautomatiki zinazotarajiwa kutumika na kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, zote hizi zimekusanyika katika duka linalojishugulisha na uuzaji wa maziwa hayo.

Mfanyabiashara anayemiliki mashine ya kiautomatiki aliyoileta, nia na madhumuni ikiwa ni kumsaidia na kumrahisishia zoezi la kuuza maziwa.

Mashine ya kiautomatiki iliyowekwa ndani ya duka la uuzaji wa maziwa, ikiwa lengo la kuwepo mashine hiyo ni kurahisisha zoezi la uuzaji.

Mashine ya kiotamatiki yenye picha ya ng'ombe wawili wanaokula nyasi. Inayopatikana katika duka linaloshughulika na uuzaji wa maziwa.

Mwanamke ambaye ni mfanyabiashara katika duka, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za chakula, ukijumuisha maziwa pamoja na bidhaa nyingine zinazotengenezwa kutokana na maziwa.

Wafanyabiashara wawili wakiwa ndani ya duka lao linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine za chakula, tayari kwa ajili kuweza kuhudumia wateja wao.

Duka la uuzaji wa maziwa likiwa wazi, ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Katika jengo hili kuna duka ambalo linajishughulisha na uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa kama vile mtindi.

Duka la wauzaji wa samani mbalimbali, likiwa limepangilia viti vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kupigwa rangi yenye kupendeza na kuvutia, ili kushawishi wateja.

Meza pamoja na viti vilivyo tengenezwa vizuri kwa ustadi mkubwa na sanaa ya hali ya juu, vinavyo patikana katika duka hili linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa samani hizo.

Kitanda ni kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa na weledi wa hali ya juu, katika duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa samani mbalimbali.

Baada ya kuwa wamekwisha kamilisha uandaaji wa samani hizi zenye kupendeza na kuvutia, wafanyabiashara hawa wameziweka katika muweko mzuri ili kuweza kuwashawishi wateja.

Wafanyabiashara katika duka linalohusika na uandaaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali, wakiwa wamekwisha kamilisha utengenezaji na uandaaji wa kiti hicho.

Duka la utengenezaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile viti pamoja na meza, likiwa tayari limekwishaandaa samani hizo na kuzipamba, ili kuweza kuwavutia wateja.

Duka la uuzaji wa samani mbalimbali likijumuisha: makabati, meza, viti pamoja na samani nyinginezo; tayari limekwishafunguliwa ili kuhudumia wateja wake.

Duka linalohusika na utengenaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali ikijumuisha viti, meza, makabati pamoja na samani nyinginezo.

Uandaaji na utengenezaji wa samani mbalimbali ukiendelea katika duka hili. Vitu vinavyotengenezwa hapa hutengenezwa katika ustadi na weledi wa hali ya juu.

Samani mbalimbali zinazopatikana katika duka linalohusika na: utengenezaji, usambazaji na uuzaji kwa ujumla wa samani hizo.

Zoezi la uandaaji wa samani mbalimbali ikiendelea katika duka hili, linalojihusisha na uuzaji lakini pia uandaaji na utengenezaji wa samani hizo.

Zoezi la upambaji wa viti vilivyotengenezwa katika duka linalojihusisha na shughuli ya utengenezaji wa samani mbalimbali likiendelea katika eneo hili, tayari kwa ajili ya kuviandaa kwenda kuviuza.

Katika maalumu linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji pamoja na utengenezaji wa samani mbalimbali, likiwa tayari limekwishakukamilisha zoezi la uundaji wa kitanda hicho na kukitia nakshi ili kuweza kuvutia wateja.

Mfanyabiashara katika duka linalojihusisha na shughuli za uuzaji wa samani mbalimbali ikiwa ni jumla ya viti, vitanda, meza na samani nyinginezo.

Samani mbalimbali zikijumuisha viti, meza, makabati yaliyotengenezwa kwa ufundi mkubwa yanayopatikana katika duka la uuzaji wa samani hizo.

Kitanda kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kupambwa kwa rangi nyeupe na nakshi za kupendeza na kuvutia, yote hayo ili kuweza kushawishi mteja kununua.

Samani mbalimbali zilizokuwa na muonekano wa kupendeza na kuvutia, zinazopatikana katika duka linalojishughulisha na utengenezaji pamoja na uuzaji wa samani hizo.

Kiti kilichokwisha andaliwa vizuri na kutengenezwa na kuwa na muonekano wenye kupendeza na kuvutia, tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa.

Duka linaloshughulika na utengenezaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuandaa kitanda hiki na kukiweka katika namna itakayoweza kuvutia wateja.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya utengenezaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali, ukijumuisha viti, meza, vitanda pamoja na samani nyinginezo, vikiwa tayari vimekwisha andaliwa tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa.

Kitanda kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa na ueledi wa juu, na kupambwa kwa rangi ya kupendeza na kuvutia, kinachopatikana katika duka linalojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali.

Zoezi la utengenezaji wa meza yenye mwonekano wa kupendeza na kuvutia iliyotengenezwa kwa sanaa, ubunifu na ueledi, na ustadi mkubwa kabisa.

Duka la uuzaji wa samani mbalimbali likiwa lipo wazi bidhaa zake, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu ili kuweza kushawishi wateja.

Duka la kisasa linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile: viti, meza, makabati pamoja na vitanda na bidhaa nyinginezo, tayari limefunguliwa kuweza kuhudumia wateja wake.

Kiti kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa na weledi wa hali ya juu kisha kupambwa nakshi pamoja na kupendeza katika duka la uuzaji wa samani.

Vitanda vilivyo tengenezwa kwa ustadi mkubwa na weledi wa hali ya juu, katika duka linalo shughulika na uandaaji wa bidhaa hizo za samani pamoja na kuziuza.

Kiti kilichotengenezwa vizuri kabisa na kupambwa kwa rangi ya kupendeza na kuvutia, katika duka hili la uandaaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali.

Viti vilivyokwisha andaliwa na kupambwa kwa rangi ya kupendeza na kuvutia, vinavyopatikana katika duka la uuzaji wa bidhaa za samani mbalimbali.

Duka linalohusika na uuzaji wa bidhaa za samani mbalimbali, ikijumuisha: meza, viti, makabati, pamoja na samani nyinginezo zinazopatikana katika duka hilo.

Kitanda cha kisasa kilichotengenezwa kwa ufundi mkubwa na sanaa ya hali ya juu na kutiwa rangi na nakshi, zitakazomwezesha mteja kushawishika na kununua kitanda hicho.

Viti vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na kupambwa kwa rangi tofautitofauti, vinavyopatikana katika duka la uuzaji wa samani mbalimbali.

Samani mbalimbali zikijumuisha viti, meza makabati ambavyo vimetengenezwa na kuvutia ukijumuisha na nakshi zilizowekwa.

Viti vilivyotengenezwa na kutiwa nakshi katika duka hili, linalojihusisha na utengenezaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali.

Katika duka linalohusika na utengenezaji wa samani mbalimbali, ubunifu wa hali ya juu ukiendelea kudhiri baada ya kutengeneza kitu hicho chenye muonekano wa kipekee.

Mwanaume mfanyabiashara katika duka linalojihusisha na shughuli za utengenezaji wa samani mbalimbali pamoja na uuzaji, ikiwa tayari limekwisha kamilisha utengenezaji wa vitu hivyo tayari kwa kwa kuuza.

Duka la uuzaji la samani mbalimbali kama vile viti, makabati; vikiendelea kuuzwa kwa mpangilio maalumu uliowekwa ili kurahisisha zoezi hilo.

Duka linalohusika na uuzaji wa samani mbalimbali ikijumuisha viti vilivyopambwa katika rangi tofautitofauti zenye kupendeza na kuvutia, ili kuweza kushawishi wateja.

Samani zinazojumuisha viti, meza zilizotengenezwa kwa muundo mzuri wa kisasa wenye kupendeza na kuvutia vitu hivi vikiuzwa katika duka linalouza samahani.

Viti vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa na kutumia sanaa ya hali ya juu ili kuhakikisha vinapata mvuto utakaoweza kushawishi na kuvutia wateja.

Duka la kisasa la samani mbalimbali za nyumbani, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wake kujipatia huduma hiyo.

Wanawake hao wakijumuika pamoja na mafundi wa wenizao katika kufanikisha zoezi la uandaaji wa samani mbalimbali, zinazotarajiwa kuwainua kiuchumi.

Samani zilizotengenezwa na kupambwa kwa rangi mbalimbali na za kuvutia ili kuweza kuwashawishi wateja na kuzinunua.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa. Wameketi kuizunguka meza kubwa iliyo na makaratasi na vitabu vingi. Huku wakiishimea kutoka kwenye makaratasi hayo yaliyoko mezani.

Samani mbalimbali zikijumuisha viti vya mbao, makabati, masofa pamoja na bidhaa zinginezo zinazopatikana katika duka hilo la samani.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa bidhaa za samani mbalimbali, ikijumuisha viti, meza, pamoja na makabati; likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la kuviandaa viti hivyo na kuvipamba kwa rangi, ili kuweza kuwavutia wateja.

Viti vilivyotengenezwa katika duka linalojihusisha na shughuli ya uandaaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali; kisha vikapambwa kwa rangi tofautitofauti ili kuweza kuwashawishi na kuvutia wateja.

Duka linalohusika na shughuli za utengenezaji wa bidhaa za samani mbalimbali, ikijumuisha meza pamoja na viti, wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Samani mbalimbali zinazotengenezwa katika duka hili linalohusika na uandaaji utengenezaji kwa ujumla na uuzaji wa samani hizo.

Duka la uuzaji wa samani mbalimbali ikijumuisha: viti, vitanda, meza pamoja na samani nyinginezo; likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuhudumia wateja.

Mwanaume mchapakazi ambaye ni fundi seremala, akiendelea na utashi wa kazi yake. katika kuandaa samani mbalimbali.

Ndani ya hoteli ya kisasa yenye mazingira ya kupendeza na kuvutia. Viti vimepangiliwa katika mpangilio maalumu wa kupendeza, tayari kwa ajili ya kuanza kutoa huduma.

Mwanamke aliyeketi katika sehemu ya mapokezi ya hoteli hii kubwa ya kisasa yenye muonekano wa kupendeza na kuvutia, ili kuweza kuwahudumia wateja.

Meza pamoja na viti vilivyopangwa katika mpangilio mzuri wenye kupendeza na kuvutia, vinavyopatikana ndani ya hoteli ya kifahari.

Ndani ya hoteli kubwa ya kisasa na ya kifahari kukipatikana mtu mmoja aliyeketi juu ya kiti, akiendelea kujadiliana na muhudumu ndani ya hoteli hiyo.

Kitanda cha kisasa kilichowekewa mazingira rafiki yenye kupendeza na kuvutia, kinachopatikana katika chumba kikubwa kilichopo ndani ya hoteli kubwa ya kisasa.

Mkusanyiko wa kundi linaloundwa na watu sita wakiwa ni jozi za watu wa jinsia mbili tofauti katika kila kundi moja linaloundwa na watu wawili, wameketi katika hoteli hii.

Eneo la mgahawa katika hoteli ya kisasa ya kifahari yenye muonekano wa kupendeza na kuvutia, huku kukiwa kumebandikwa aina mbalimbali za vyakula vinavyopatikana katika hoteli hiyo.

Mwanaume aliyesimama katika sehemu ya mapokezi inayopatikana katika hoteli ya kisasa na ya kifahari, akiendelea kuzungumza na mhudumu wa hoteli hiyo anayepatikana mahala hapo pa mapokezi.

Wadada wawili warembo waliyosimama katika eneo la mapokezi la hoteli hii ya kisasa, yenye muonekano wa kipekee wa kupendeza na kuvutia wakiendelea kuwasikiliza na kuwahudumia wateja wao.

Sehemu ya mapokezi inayopatikana ndani ya hoteli ya kisasa, yenye muonekano wa kupendeza na kuvutia. Eneo hili la hoteli ni zuri sana.

Zoezi la uuzaji wa bidhaa mbalimbali, likiendelea katika soko hili katika hali ya kuhakikisha wafanyabiashara hawa wanajipatia faida.

Bidhaa mbalimbali kama vile mchele, matango, nyanya, ndizi pamoja na nazi na bidhaa nyinginezo; vyote hivyo vikiuzwa ndani ya soko hili.

Ndani ya soko watu wengi, ambao ni wanunuaji pamoja na wanunuaji wanakusanyika hapa kufanya biashara.

Mwanamke aliyevalia miwani ambaye ni mjasiriamali katika soko hili akiendelea na shughuli zake za kuuza bidhaa mbalimbali kama vile: ndizi, nyanya, hoho pamoja na vitunguu.

Mwanamke mjasiriamali akiwa sokoni, akiendelea kuzipanga vizuri biashara yake ya nyanya, ili kuweza kuwarahisishia wateja kuweza kununua nyanya hizo.

Ndani ya soko kubwa vitu na bidhaa mbalimbali zinapatikana humo na kuuzwa, sehemu hii inayouza bidhaa za asili na sanaa mbalimbali.

Ndani ya soko linalojishughulisha na shughuli za uuzaji wa bidhaa mbalimbali nafaka zikiwa zimewekwa kwenye mifuko maalumu, tayari kwa ajili ya kuweza kuuzwa.

Mwanaume mfanyabiashara wa vitunguu akiwa sokoni, amepangilia vitunguu vyake katika ndoo maalumu, alizoziandaa ili kuweza kufanikisha zoezi hilo hapo sokoni.

Wanawake wajasiriamali wanaojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu pamoja na bidhaa zinginezo, wakiwa ndani ya soko kuendesha shughuli zao hizo.

Wauzaji pamoja na wanunuaji pamoja wakichanganyikana, ili kukamilisha zoezi la biashara katika soko kubwa linaloshughulikia mambo hayo.

Ndani ya soko mwanamke mjasiriamali akiendelea na shughuli za uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile: mbogamboga, nyanya, vitunguu maji pamoja na bidhaa nyinginezo.

Sehemu ya soko inayohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kutokana na mabati ikijumuisha masanduku, majiko pamoja na makarai.

Wanawake mbalimbali wakiwa sokoni wakiendelea kufanya manunuzi katika soko hilo, huku kila mmoja akitafuta mahitaji yake bila kuzingatia mwingine.

Vikapu vilivyosukwa kwa ufundi na stadi ya hali ya juu, vinavyopatikana katika soko hili likiwa limepangiliwa kwa mpangilio maalumu ili kuweza kurahisisha uuzaji wake.

Mwanamke anayejishughulisha na shughuli za ujasiriamali, akishughulika na kuuza bidhaa kama vile: nyanya, hoho, vitunguu swaumu, pamoja na bidhaa nyinginezo katika soko hili; ambalo linajishughulisha na shughuli hizo za kibiashara.

Watalii kutoka nchi za kigeni wakipita katika maeneo ya soko nchini, wakiendelea kukagua na kuangalia vitu mbalimbali vya asili.

Ndani ya soko, wakina mama wajasiriamali wanajishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kama vile: nyanya, maparachichi, vitunguu, pamoja na bidhaa nyinginezo; wakiendelea na shughuli zao hizo.

Ndani ya soko kubwa kukipatikana wajasiriamali mbalimbali wanaouza vitu kama vile vitunguu, nyanya, hoho, matango pamoja na bidhaa nyinginezo.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni; wakiendelea na shughuli zao za kila siku. Mtu huyu anayeuza vitunguu, nyanya, karoti; akiendelea kufanya shughuli zake hapo sokoni.

Mwanaume mfanyabiashara sokoni akiendelea kujishughulisha na shughuli zake za kila siku za uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile: mbogamboga, nyanya, karoti na bidhaa nyinginezo sokoni.

Wajasiriamali mbalimbali wakiwa sokoni wakiendelea kufanya shughuli zao za kila siku, nazo ni kuuza bidhaa mbalimbali walizokuwa nazo katika soko hilo.

Ndani ya soko watu mbalimbali wakimiminika, kwa lengo la kuweza kununua mahitaji yao mbalimbali yanayopatikana katika duka hilo la soko.

Hoho, karoti, nyanyachungu, dagaa, vyote hivi vinavyopatikana katika miliki ya mfanyabiashara huyu aliyeko ndani ya soko.

Ndani ya soko kubwa la kisasa, duka linalojishughulisha na uuzaji wa makapeti yenye rangi mbalimbali za kupendeza na kuvutia limekwisha funguliwa.

Mwanamke mjasiriamali akiwa katika soko akiendelea na shughuli yake ya uuzaji wa matunda mbalimbali kama vile machungwa, ndizi, matango, matikitimaji pamoja na matunda mengineyo.

Wanawake wajasiliamali wamekusanyika na kujumuika ndani ya soko hili, wakiendelea kupangilia nyanya zao katika muundo maalumu ili kuweza kuziuza.

Mwanamke mjasiriamali anayepatikana katika soko, akiendelea kuuza bidhaa zake ndani ya soko hilo ili kuweza kujipatia kipato chake.

Ndani ya soko, uuzaji na ununuaji ukiendelea. Mfanyabiashara huyu anayejihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, tayari amekwishazipangilia bidhaa zake.

Mkusanyiko wa watu mbalimbali sokoni, baadhi yao wakiendelea kufanya manunuzi ya matunda yanayopatikana katika soko hili nayo ni: ndizi, nanasi, machungwa, matikiti maji pamoja na matunda mengineyo.

Mwana mke mjasiriamali akiwa sokoni akiuza nyanya pamoja na bidhaa nyinginezo wamezipangilia katika mpangilio maalumu unaomuezesha kuziuza na kutofautisha bei zake.

Sehemu ya soko inayomilikiwa na wafanyabiashara wadogowadogo, wakijihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile; ndizi, machungwa, matikiti maji pamoja na bidhaa nyinginezo.

Mwanamke mjasiriamali anayepatikana katika moja ya masoko ya kibiashara nchini, akiendelea na shughuli zake za kila siku za kuuza nyanya.

Mwanamke mfanya biashara sokoni, akiendelea kufungasha nyanya katika kifungashio maalimu alicho kiandaa kwa ajili ya kumhudumia mteja wake.

Makundi ya watu wa jinsia mbalimbali wakiendelea kukatiza katika mitaa inayopatikana ndani ya soko hili, lililotengenezwa kwa muundo wa kisasa kabisa ili kuwezesha huduma kwa watu.

Katika soko la nguo, wwanamke mmoja akiendelea kuchagua nguo kwa umakini mkubwa, katika hali ya kuhakikisha anapata nguo sahihi anayohiitaji.

Wafanya biashara sokoni, wakiendelea kunadi pamoja na kuuza na kuzitangaza bidhaa zao kwa wateja wao wote kwa ujumla.

Wafanyabiashara mbalimbali, wakiwa wamepanga bidhaa zao katika eneo hili la soko ili kuweza kushirikiana na wenzao katika kuuza.

Mwanaume mfanyabiashara akiwa sokoni akiendelea na shughuli zake za kila siku za biashara ya machungwa, bamia pamoja na vitunguu na bidhaa nyinginezo.

Wafanyabiashara sokoni wakijishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile: matunda, nafaka pamoja na bidhaa nyinginezo.

Wanawake wakiwa sokoni wakiendelea kufanya manunuzi ya hapa na pale katika genge hili linalopatikana sokoni, linalouza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, karoti pamoja na bidhaa nyinginezo.

Mmoja wa wafanyabiashara wa kike sokoni, akiendelea kuuza bidhaa zake aina ya viazi Ulaya katika ndoo maalumu kwa ajili ya kuuza.

Watu wa aina mbalimbali wakijumuisha jinsia ya kike na ya kiume, wakimiminika katika eneo hili ambapo kunatolewa huduma mbalimbali za kifedha.

Huduma ya miamala ya kifedha, ikitolewa katika duka hili ambalo limekwisha funguliwa ili kuweza kuwahudumia wateja wake.

Maendeleo ya sayansi na teknolojia yaliyohusisha matumizi ya simu za mkononi yamerahisisha zaidi huduma za kifedha na kuwawezesha watu kufanya miamala kupitia simu hizo.

Jengo lililotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa hali ya juu, nyumba hizo zinazopatikana katika eneo hilo. Zitaweza kutumika kwa ajili ya kupangisha ili kuongeza kipato.

Tangazo la kibiashara lililobandikwa mbele ya nyumba, kuashiria uuzaji wa mali hizo. Huku kukiwa na namba zinazoashiria kupatikana huduma hiyo kwa njia ya mawasiliano.

Mradi wa ujengaji wa nyumba za kisasa kabisa aina ya ghorofa, ukiendelea katika eneo hili kwa ustadi na uweledi wa hali ya juu.

Sehemu ya ardhi iliyotengwa na kujengwa majengo katika muundo wa nyumba za kisasa ili ikuweza kutumika kufanyia mradi wa kiujenzi.

Jengo la nyumba iliyojengwa kwa muundo wa ghorofa huku mbele ya nyumba hiyo kukiwa na bango lililowekwa kuashiria nyumba hiyo inauzwa.

Mradi wa ujenzi wa nyumba ya ghorofa ukiendelea kwa kutumia njia mbalimabli za kisasa katika eneo hili.

Nguo za kiume zinazopatikana katika duka la kisasa zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu mzuri wa kupendeza na kuvutia.

Duka la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa pamoja na nguo, viatu na bidhaa zinginezo zilizo pangiliwa katika mpangilio maalumu utakao rahisisha uuzaji wake.

Sehemu ya nguo za kiume inayopatikana katika duka la kisasa, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu mzuri, huku juu kukiwa na bango linaloashiria punguzo la bei kwa asilimia arobaini.

Nguo za kiume zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu ndani ya duka la kisasa. Huku kukiwa na bango lenye kuashiria punguzo la bei kwa asilimia arobaini.

Duka kubwa la kisasa kabisa likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja mbalimbali kujipatia huduma zinazopatikana katika duka hilo.

Duka la kisasa lenye mwonekanao wa kupendeza na kuvutia, huku ndani kukipatikana masanamu mbalimbali yaliyoveshwa nguo ili kuweza kuzitangaza.

Duka kubwa la kisasa lililokuwa na nguo mbalimbali katika upande wa nguo za kiume, zilizoning'iningwa katika rafu kwa mpangilio maalumu.

Duka kubwa la kisasa upande wa nguo za watoto wa kiume, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu utakao wezesha wateja kuchagua.

Duka kubwa la kisasa lenye muonekano wa kupendeza na kuvutia, ndani yake kukiwa nguo zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu, utakaomrahisishia mteja kuweza kuchagua nguo.

Duka kubwa la kisasa lenye muundo wa kipekee wenye kuwezesha mpangilio mzuri wa nguo, ili kuwezesha huduma rahisi kwa wateja.

Duka la kisasa linalohusika na uuzaji wa bidhaa tofauti tofauti upande wa nguo za watoto, zikiwa zimewekwa katika mpangilio maalumu, utakaoweza kuwashawishi wateja kununua.

Makoti mbalimbali ya suti yaliyoning'inizwa katika rafu katika mpangilio maalumu wenye kupendeza na kuvutia, inayopatikana katika duka hili kubwa la kisasa la uuzaji wa nguo.

Duka kubwa la kisasa likiwa tayari lipo wazi ndani yake kukiwa na nguo mbalimbali za kike, baadhi zikiwa zimevikwa katika masanamu ili kuzitangaza.

Mikoba mbalimbali yenye rangi za kupendeza na kuvutia iliyoning'inizwa katika eneo hili kusudi kuweza kuwavutia wateja.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali katika upande wa juu nguo. Ikiwa nguo hizo zimepangwa katika mpangilio maalumu na mzuri utakao mrahisishia mteja kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake.

Nguo zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu na madhubuti wenye kurahisisha uchaguaji wa nguo kwa mteja zinazopatikana katika upande wa nguo za kike ndani ya duka kubwa la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa tukiendelea shughuli za uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikijumuisha midoli kwa ajili ya kuchezea watoto.

Ndani ya duka kubwa la kisasa sehemu inayohusika na uuzaji wa nguo za watoto, zikiwa zimapangiliwa vizuri kabisa ili kurahisisha zoezi.

Ndani ya duka la kisasa kabisa lenye upande unaohusika na viatu vya kiume, vikiwa viatu hivyo vimepangwa katika mpangilio maalumu, ili kuweza kumrahisishia mteja kuchagua kiatu kulingana na mahitaji yake.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali. Wateja wakiendelea kuzunguka huku na kule kutafuta cha kununua.

Ndani ya soko la kisasa upande wa viatu vilivyopangiliwa, katika mpangilio maalumu watarajiwa kuweza kuepushisha zaidi zoezi hilo.

Ndani ya soko la kisasa sehemu inayohusika na uuzaji wa matunda, pamoja na mbogambaoga mbalimbali. Matunda ya tikiti maji yakionekana kusheheni eneo hilo.

Bidhaa mbalimbali matunda ikijumuisha matunda kama ndizi, nanasi vyote vilivyopangiliwa pamoja na bidhaa zingine za chakula vinavyopatikana ndani ya soko la kisasa.

Ndani ya soko kubwa la kisasa, sehemu inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa vitu mbalimbali na vifaa vya kielektroniki, ikijumuisha vitu kama vile: majiko ya umeme pamoja na runinga.

Mmoja wa wateja katika soko hili la kisasa, akiendelea kuzunguka ndani ya soko hilo kuchagua bidhaa anazozihitaji kwa matumizi yake binafsi.

Mwanume aliye ndani ya soko la kisasa, katika upande wenye vinywaji vilivyopangiliwa katika mpangilio maalumu, wenye kuwepesisha zoezi la kuchagua vinywaji.

Sehemu inayopatikana katika soko kubwa la kisasa, inayohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za chakula.

Mwanaume aliyevalia barakoa ya rangi nyeupe, akiwa ndani ya soko kubwa la kisasa upande unaohusika na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za chakula.

Ndani ya soko la kisasa, watu wawili wakiendelea na zoezi la uchambuaji wa vyombo kulingana na mahitaji yao.

Ndani ya soko kubwa la kisasa likiwa na mpangilio mzuri kabisa wa vitu na bidhaa, katika eneo hilo ili kurahisisha uuzaji na uchaguaji wa bidhaa.

Ndani ya soko kubwa la kisasa, bidhaa zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu wa kupendeza. Pia dada huyu anaendelea kuchagua bidhaa.

Soko la kisasa kabisa likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu utakaoweza kurahisishia wateja wake watakapohitaji kununua bidhaa hizo.

Soko kubwa la kisasa, likiwa na mpangilio wa vitu unaoelewaka na kuweza kumrahisishia mteja kuchagua bidhaa.

Sehemu inayopatikana katika soko kubwa la kisasa ikiwa imepangiliwa dawa mbalimbali za meno kutoka kampuni tofautitofauti.

Soko kubwa la kisasa likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu ili kurahisisha, uuzaji na ununuaji.

Ndani ya soko kubwa la kisasa uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ukiendelea katika eneo hili. Huku bidhaa hizo zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalumu.

Ndani ya soko kubwa la kisasa, bidhaa zimepangiliwa katika mpangilio maalum utakaorahisisha uuzaji wa bidhaa pamoja na kuwepesishia wateja watakaofika kwa lengo la kuchagua bidhaa.

Sehemu ya vinywaji mbalimbali, vilivyopangiliwa katika rafu ndani ya soko kubwa la kisasa ili kuweza kurahisisha uuzaji wake.

Sehemu ya ndani katika soko kubwa la kisasa, likiendelea kuwa na mpangilio mzuri wa bidhaa zake, utakaorahisisha zaidi mazingira ya kazi hiyo.

Mwanamke aliyebana nywele zake akiwa ndani ya soko kubwa la kisasa, akiendelea kuchagua bidhaa mbalimbali kwa matumizi yake binafsi ya nyumbani.

Ndani ya soko kubwa la kisasa, sehemu inayo husika na uuzaji wa bidhaa ambazo ni nafaka tofautitofauti.

Ndani ya duka kubwa la kisasa kukipatikana mmininiko wa watu, ambao ni wateja waliokuja kuhitaji huduma zinazopatikana katika soko hili la kisasa.

Ndani ya duka kubwa linalopatikana katika soko la kisasa kabisa, likiuza vifaa mbalimbali vyenye matumizi katika michezo kama vile mipira, pamoja na viti na bidhaa nyinginezo.

Mteja anayepita katika njia zinazopatikana ndani ya soko la kisasa, akiendelea kuchagua bidhaa mbalimbali zinazopatikana zilizopangiliwa katika rafu maalumu.